Mikono miwili imeshika noti kadhaa za elfu moja za Kenya kwa udhabiti zikionyesha sura ya Jomo Kenyatta. Noti hizo zimesambazwa kwa uangalifu baina ya vidole, huku uso wa mhusika ukiwa hauonekani. Rangi ya noti na nembo ya taifa vinaonekana wazi vikitoa hisia ya dhamani na uzito wa fedha.

Vijana wawili wamesimama mbele ya duka la M-pesa wakionekana kanakwamba wanasubiri kuhudumiwa. Mmoja wao amevaa kaptula na fulana nyekundu huku mwenzake akiwa na fulana ya kahawia hafifu na suruali ya buluu. Juu ya kibanda kuna bango la Airtel linaloonekana wazi likionyesha huduma mseto zinazopatikana hapo.

Gari jeusi limeegeshwa kwenye eneo linalofanana na uwanja wa wazi ambapo ardhi haijasawazika vyema. Nyuma yake kuna gari jeupe lililosimama kwa umbali mdogo, huku miti mingi ikiwa inaonekana nyuma yao ikitoa mandhari ya asili na mazingira yasiyo na haraka.

Sanduku nyingi za rangi tofauti zimepangwa ndani ya duka la container lililopakwa rangi ya kijani. Baadhi ya masanduku hayo yakiwa yamejaa mayai mengi sana. Kamba nayo inaonekana kuning'inia katika masanduku hayo.